Ng'ombe wawili waliokuwa kwenye zizi la mbao wakiwa wamekunywa maji kutoka kwenye chombo cha nzenge. Zizi hili lina paa la mabati linalowakinga baadhi na jua mazingira nyuma ya zizi ni wazi .

Shamba la mahindi lenye mimea midogo na yenye afya, iliopandwa kwa mistari, udongo una rangi nyekundu na mimea ya makukuu inaonekana imetawanyika hapa na pale, mimea ya mahindi imefikia urefu wa wastani.

Mahindi yaliyo kaushwa yakiwa yamefungwa na kushikamana pamoja. Yameninginia kwenye kamba yakiwa yamewekwa kando ya ukuta wa mbao. Mahindi yanaonekana kuwa ya rangi ya kahawiya na njano.

Kati ya miti mirefu yenye majani mengi. Mimea ya ndizi inaonekana katikati. Ukiwa na majani makubwa ya kijani. Udongo wa kahawia uonekana chini ya mmea. Nyasi ndefu zimefunika chini ya mti huo. Anga ni la bluu na lina mawingu meupe.

Mwanamke, anayeweka kuwa mfanyakazi wa kiwanda cha maziwa akiwa amevaa kanzu nyeupe na ya maabara, kofia ya nywele na barakoa. Anamimina kiyowevu kieupe, kinachoonekana kama maziwa, kutoka kwenye ndoo ya chuma, isiyoshika kutu, kuingiza kwenye mashine ya kusindia.

Mwanamke aliyevaa koti jeupe la mahabara na sketi ya rangi mbalimbali. Akiwa na kofia nyeupe na nywele kichwani na barakoa nyeupe usoni. Anamiminia kiyowevu jeupe kutoka kwenye ndoo la chuma, isiyoshika kutuma.

Mwanamke mzee akisimama karibu na migomba mkubwa wenye ndizi mbichi, mwanamke huyo amevaa sketi yenye mistari na shati nyeupe na anashikilia ndizi kwa mikono yake, akionyesha jinsi ilivyokomaa.

Ng'ombe wawili wa maziwa ndani ya banda, kuna wanaume wazee waliovaa vazi la samawati amekaa chini akimkamua maziwa ng'ombe wa mweusi na mweupe kwenye ndoo ya samawati nyuma yake mwanaume mwingine amekaa akifanya kazi hiyo hiyo na ng'ombe mwingine.

Mikungu miwili mikubwa ya ndizi bado haijaiva imening'ini kutoka kwenye mti wa ndizi. Majani makubwa ya kijani kibichi ya mti yamezungukwa na mandizi. Mandhari ya nyuma ni ukungu na kuashiria kuwa mimea imekuwa vizuri.

Ngombe mwenye rangi ya nyeupe na nyeusi anaonekana kwenye zizi lake , akikula kwa ukamilifu , kando yake kunaonekana mtungi mweupe unaokuwa na mfereji iliyoshikanishwa pamoja na titi zake , inaonekana ni mashini ya ku.

Rundo la rangi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikininginia kutoka kwenye mmea wa ndizi zimeunganishwa kwenye shina lake na zimezungukwa na majani mapana ya rangi ya kijani kibichi anga ya bluu inaonekana kwa umbali.

Tunaona shamba ya mandizi. Mandizi ya kijani kibichi yanaonekana yakiwa yaning'inia kwenye migomba yake. Miti ya migomba ina majani marefu ya kijani kibichi. Kando yake tunaona jua lililong'aa. Inakaa kama wakati wa saa sita.

Kiasi kikubwa cha jibini safi, chenye rangi nyeupe, kikiwa kimetandazwa juu ya kitambaa cheupe. Karibu na jibini kuna sufuria kubwa ya chuma, ndani yake kuna kioevu cheupe, kinaonekana kama kimetengeneza.

Kundi la ndizi zinazoiva zenye rangi ya njano na kahawia zikiwa zimepangwa kwenye mkokoteni, mwanamke mmoja mzee amevaa kilemba cha zambarau na fulana ya zambarau ameshikilia kwenye sanduku ya plastiki.

Kundi la ndama wadogo yenye rangi nyeusi na nyeupe wakiwa wamesimama kwenye uzio. Zizi la ng'ombe linaonekana kwa nyuma ambapo kuna ng'ombe wengi wamekaa. Ardhi ya zizi ni ys udongo uliochanganyika na maji ya udongo mwekundu.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Ndizi zimepangwa kwa wingi zikiunda mlima mdogo zikiashiria kuwa zimeanikwa kwa ajili ya kuuzwa. Nyuma yake kuna watu wachache ambao wamekusanyika karibu na eneo hilo.

Rundo la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Ndizi hizo bado hazijaunganishwa kwenye shina lake zikining'inia kutoka kwenye mmea wa ndizi . Zimezungukwa na majani mapana ya rangi ya kijani kibichi.

Kundi la watu waliokusanyika karibu na banga la ngombe , banga hili limejengwa kwa mbao na suruji likiwa na paa la mabati wanaume wawili wamesimama mbele ya banda mmoja amevaa sweater yenye milia myeupe na kahawia.

Muktadha wa shambani, ambapo tunaona ndizi ya rangi ya njano, ambapo wanamea kwa pamoja. Wakionekana pia kuna jua linalong'aa, upande wa kushoto, ikimulika ndizi hizo.

Kijana aliyevaa koti jeusi na helmeti ya pikipiki, akimimina maziwa kutoka kwenye ndoo ya kijani, ndani ya pipa jeupe lililowekwa kwenye bodi la gari jekundu. Pipa hili limefunikwa kwa chupa nyingine nyeupe zilizowazi.

Mtu amevaa kofia nyekundu, shati jeusi, na suruari nyeusi, ameinama akimkamua ngombe mweupe, maziwa, ameketi kwenye kiti, na kuweka ndoo ya maziwa chini ya ndama wa ngombe.

Mwanaume mchanga akiwa amesimama karibu na ng'ombe wa rangi ya nyeusi na nyeupe, ndani ya banda. Mwanaume huyu amevaa T-shirt nyeupe, suruali ya kijivu na buti nyeupe za urefu wa magoti. Anashika kifaa chenye waya na glavu za plastiki.

Kiyoevu kinachofanana na maziwa yaliyoganda ndani ya sufuria ya chuma . Vitu vyeupe vinavyofanana na jibini la kontaja au maziwa yaliyokatika, imeenea juu ya kiyoevu ya rangi ya njano isiyokolea.

Mwanaume mchanga mwenye furaha amevaa jaketi nyeusi akimiminia maziwa kutoka kwenye mtungi mkubwa wa chuma. Anaketi juu ya mzigo wa mbao akimiminia maziwa ndani ya chombo kingine kilicho funikwa kwa nguo.

Ngombe wa rangi ya nyeusi na nyeupe anayenyonyesha maziwa ya mashini, seemu nne ya mashini zimeambatana kwa matiti ya ngombe na bomba nyeupe kutoka kwa mashini na kuelekea kando.

Ng'ombe wawili waliokufa, wamelala chini kwenye udongo wenye vumbi. Wote wawili wana rangi nyeupe na nyeusi, mmoja wao yuko mbele ameeka kichwa chake chini na anaonekana kama alikufa hivi karibuni.

Kuna mazingira ya shamba lenye miti na ndizi. Miti ya ndizi imepangwa kwenye mistari na kila mmoja wao una majani marefu na mapana. Kuna udongo mwekundu karibu na miti.

Banda la kisasa la ng'ombe ambapo ngombe kadhaa wanaonekana kuwa wa maziwa wanalishwa. Ng'ombe hao wana rangi nyeusi na nyeupe. Wamesimama kwenye sehemu maalum ya kulishwa.

Kundi la watu waliokusanyika mbele ya duka ndogo ambalo lina bango lenye maandishi Destiny Dairies na picha ya ng'ombe. Watu hawa wanakusanyika karibu na mashine ya kutoa maziwa. Wengine wamevaa fulana zenye maandishi. Duka lenyewe limefunikwa kwa bati la rangi ya samawati.

Mtu mmoja amevaa kofia ya samawati na nyeupe shati la mikono mirefu na rangi waridi na buti nyeusi akiwa ameinama chini akikamua ng'ombe mweusi na mweusi . Maziwa yanamwagika kwenye ndoo ndogo nyeupe iliyowekwa chini ya matiti ya ng'ombe.

Kundi kubwa la ndizi changa zinazoninginia kwenye mti , zote zikiwa bado na rangi ya kijani kibichi. Ndizi hizi bado hazijaiva na zimetundikwa kwa kundi kubwa. Zote zikiwa zimetoka kwenye majani na kijani kibichi ya mti wa ndizi.

Kijana wa kiume, akiwa amevalia tishati ya kijivu na suruari ya samawati, amejiegeza kwenye gogo la mti, akisimama karibu na rundo kubwa la ndizi mbichi, zenye rangi ya kijani kibichi.

Migomba mitatu iliyo na ndizi, migomba miwili iliyo upande wa kulia imejaa ndizi changa za rangi ya kijani kibichi mgomba ulio upande wa kushoto unaonekana kuwa na ndizi zilizoiva za rangi ya njano upande wake wa juu.

Mwanamke mzee amevaa nguo za kahawia na amesimama kati kati ya rundo ya ndizi mbichi zenye rangi ya kijani, ndizi hizo zimekaa ndani ya masanduku ya mbao, manamke huyu ameshika tawi la mmea wa ndizi, nyuma yake kuna miti mingi ya ndizi na mimea ya kijani kibichi.

Wanaume wawili wote wamevalia nguo nyeupe za kazi, Kofia ya nywele na barakoa, wakishughulikia katika chumba kinachoonekana kama kiwanda cha uzindikaji, mmoja wao anatumia sufuria kubwa ya chuma kumwaga kioevu.

Mtu aliyevaa nguo za njano anaonekana amejikinga vizuri kutokana na ugonjwa. Anamwagilia ng'ombe wa rangi ya nyeusi na nyeupe dawa kwenye shingo yake.

Watu wawili wanaonekana wameshikilia ndizi lililo kwenye rundo. Rundo hili limeshikiliwa kwenye mgomba wa ndizi. Mgomba huu una majani ya kijani kibichi, unaonekana kukolea. Kando yao, kuna bango lililoandikwa "Ahadi Kenya Trust ". Wanawake hawa wanaonekana wakikushughulika na kukata ndizi hili.

Mshini ya kisasa ya kukamua tunaona ng'ombe wawili wakiwa wameekwa kwenye mashini ya kukamua titi zao zimeshikanishwa na bomba zilizoekwa tayari kwenye chupa iliyo na maziwa, bomba hizi zinasaidia kusafirisha maziwa kutoka kwa titi hadi kwenye chupa hizi.

Bakuli kubwa la kioo lililojaa maziwa yaliyo ganda yanayofanana na mala au matindi. Kuna sehemu nyungu zilizong'aa juu ya uso na maji kidogo nyepesi. Bakuli limewekwa kwenye sehemu nyeusi.

Ngombe wengi walio katika zizi la kisasa , wanaonekana wakijikwaza katika kukula chakula chao nyasi iliyowekwa katikati yao inayongaa kijani kibichi. Ngombe hawa ni wa rangi nyeusi , nyeupe na wengine ni wa kahawia wanaonekana wakiwa wametulia pamoja.

Mwanaume aliyesimama karibu na mti. Nyuma yake kuna rundo kubwa la ndizi za kijani kibichi. Shamba pia linaonekana kuwa na migomba tofauti. Rundo hili linakaa ni kama linauzwa.

Mwanaume aliyena tabasamu amevalia nguo nyeusi. Anaonekana akimshikilia chupa Cha chuma kinacho kuwa na kioevu kinacho kaa maziwa jeupe. Anamwagalia maziwa haya kwa kisuka kilicho cheupe na kimetandazwa vizuri. Amewekelea chupa hii kwenye mbao.

Sehemu ya ngombe wakikamuliwa maziwa , kwa kutumia mashine , maziwa yanakusanywa kwenye mtungi mkubwa wa chuma hii inaashiria kilimo cha kisasa cha kufuga ngombe kwa maziwa. Ngombe hawa ni wa rangi tofauti kama vile kahawia, nyeupe na nyeusi.

Mkulima au mfanyakazi wa shambani, akiwa amevalia mavazi maalum ya kujikinga, ikiwemo suti ya njano na glavu nyeusi. Anaonekana akimpulizia dawa ng'ombe kwa mwenye rangi ya nyeusi na nyeupe, akiwa zizini.

Ngombe wawili wa rangi ya kahawia wamefungiwa katika eneo lenye zizi wakiongojakuenda katika eneo lingine , wanaonekana wametoka katika maji wanamwaga maji katika eneo zao za mwili.

Mwanamke aliyeketi chini. Anaonekana mwenye tabasamu. Amevaa shuka la utamaduni la Kimasai. Kando yake kuna ng'ombe aliyesimama mwenye rangi ya nyeupe na nyeusi. Mwanamke huyu anaonekana akimkama ng'ombe na kuweka maziwa yake katika chupa alichoshikilia katika mkono wake.

Muktadha wa shambani kwenye zizi la ngombe wenye rangi tofauti ikiwemo nyeupe na nyeusi. Tunawaona wanaume wawili waliovalia suruali ndefu za rangi ya samawati wakiwa wanatumia mashine za kukama za kisasa.

Zizini la kisasa ng'ombe tofauti wanaonekana wakila nyasi iliyomwagwa chini, ng'ombe hawa ni wa rangi tofauti kama vile nyeupe na nyeusi, kando yake kuna magunia mawili meupe yaliyobeba vyakula vya ng'ombe .

Mwanaume aliyevaa kaptura na jaketi, anaonekana amesimama kati kati ya shamba la mandizi, mandizi haya yamepangwa kwenye rafu sahihi, mwanaume huyu ameshikilia karatasi kwenye mkono wake. Karatasi hii ni ya rangi nyeupe na juu yake kuna vitu vyeusi.

Wanaume wawili ili wanaonekana wameinama kando ya chuchu za ngombe, wanaonekana ni kama wanakama, mwanamme mmoja amevaa nguo ya samawati, na mwingine amevaa nguo nyekundu, ngombe hawa ni wa rangi ya nyeusi na nyeupe.

Ndizi ndogo zilizopandwa kwenye karatasi ndogo ya plastiki, ndizi hizo zimepangwa kwa safu maalum, majani yake yanang'aa rangi ya kijani kibichi, mimea hii inaonekana kuwa tayari kwa kupandwa.

Mtaalamu wa sayansi akifanya majaribio kwenye mahabara. Amevalia koti jeupe la mahabara. Anashiriki katika kupima maji kama vile anavyo onekana. Vifaa vingine vya mahabara viko mbele ya meza.

Mwanaume akiwa amesimama karibu na mti wa ndizi akishika mkungu mkubwa wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani, ndizi hizo zimekua vizuri. Mwanaume huyo amevaa shati lenye mikono mirefu na suruali na anaonekana kuwa na furaha au fahari.

Muktadha wa shambani . Tunaona mimea ya kijani kibichi iliyo ya mahindi . Mimea hii inaonekana kuwa imevamiwa na wanyama wa shambani ikionyesha udhaifu wa mimea hii.

Mtu anaonekana akimukamua ng'ombe na ameketi chini kando na titi la ng'ombe. Ng'ombe huyu amesimama stedi na amefungwa miguu. Mwamume huyu anatumia baketi ya chuma kuweka maziwa anayonya kutoka kwenye matiti ya ng'ombe.

Ng'ombe wa rangi tofauti kama vile nyeupe na nyeusi. Wanaonekana wakijituza katika kula chakula chao. Mwanaume aliyevaa koti ya rangi ya samawati anaonekana mwenye tabasamu. Ng'ombe mmoja anaonekana kuwa na bango katika sikio lake ya rangi ya njano.

Shamba kubwa la miti ya ndizi midogo. Miti hiyo imepangwa kwa safu ndefu na kati ya safu hizo kuna njia ya undongo. Majani ya ndizi ni makubwa na yana rangi ya kiajni kibichi. Maingira jumla yanaonekana kuwa ya shamba

Shamba iliyo na mimea iliyopandwa kuna miti ya ndizi na mimea mingine ya kijani kibichi , katikati kuna ardhi ikiyo na yenye udongo wa rangi ya kahawia ikionyesha kuwa shamba linalimwa na kuandaliwa kwa ajili ya kilimo.

Kiowevu, kinachoonekana kuwa cheupe, kimewekwa kwenye kichungi na kinaonekana kuwa kinaeza kuwa maziwa yaliokaushwa. Kando yake, tunaona mti mweusi unayokoroga kiowevu hichi.

Rundo la ndizi, likiwa limepangwa katika eneo linalokaa kama soko ama shambani, likiongoja kupokewa katika maroli yaliyo ,watu wanaonekana wakipakia mandizi katika lori za rangi tofauti ,ikiwemo kijani na samawati. Eneo hili linakaa ni kama soko ama shambani.